Naona kuna ng'ombe aliyechorwa pia kuna maandishi mengine kuhusu maziwa, naona kuwa hapa ni mahali pa kuuza maziwa kwani kuna mashine ambayo ikibofya unatoa maziwa.

Naona kuna magari mapya ya aina mbalimbali yenye rangi tofauti ambayo yameegeshwa kwenye jumba lenye vioo. Pia inaonekana kuwa mahali hapa ni mahali pa kuuza magari.

Naona watu wawili ambao wanatembea, pia naona kuna duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali. Naona pia kuwa duka hili lina huduma ya kutuma na kupokea pesa linalojulikana kama Mpesa.

Hapa kuna viatu tofauti tofauti ambavyo vimepangwa, vinaonekana kuwa viatu hivi vinauzwa, pia kuna mtu ambaye ako mahali hapa yeye anaonekana ndiye mwuuzaji.

Hapa inaonekana kuwa ni sokoni. Sokoni kuna vitu vingi sana ambavyo vimepagwa naona viatu, naona kuna nyanya, naona kuna vitunguu, naona kuna hoho, naona pia kuna mama aliyeketi. Yeye anangoja wateja.

Naona magari mengi mapya yenye rangi mbalimbali ambayo yamepangwa kwenye uwanja mkubwa, inaonekana kuwa mahali hapa ni mahali pa kuuza magari mapya na yanangoja kuuzwa.

Naona kuna samaki wengi waliokarangwa. Samaki hao wamepangwa katika vikundi tofauti tofauti. Kuna walio kubwa, kuna wadogo na pia kuna vipande vipande. Yaonekana kuwa inauzwa sokoni.

Hapa inaonekana kuwa ni duka la kuuza bidhaa tofauti tofauti naona kuna gunia za mchele pia naona kuna mifuko ya unga wa sima na pia kuna mfuko wa unga wa chapati, pia naona kuna soda. Pia naona kuna huduma ya kutuma na kupokea pesa ya M-pesa.

Hapo panaonekana kua ni sokoni ambapo watu ni wengi sana. Wengine wao wanauza aina tofauti tofauti ya chakula, wengine pia wamekuja kununua. Huku pia kunaonekana kua kulinyesha mvua kubwa sana.

Tunaona meza iliyotengenezwa kwa mti, meza hilo pia imegewanywa kwenye vipande. Juu ya meza hilo tunaona kuna viazi, kuna vitunguu na kuna nyanya. Yaonekana kuwa hapo ni sokoni.

Hapa inaonekana kuwa ni duka ya kuuza nyama, kwani kuna nyama na pia kuna mtu aliyevalia nguo nyeupe na pia kuna watu wengine walio simama kando, inaonekana kuwa hao wamekuja kununua nyama.

Naona kuna mtu wa jinsia ya kike ambaye amebeba ujauzito. Pia naona kuna maandishi yaliyoandikwa kuhusu bima. Bima inahusu kulazwa na pia ujauzito.

Hapo inaonekana kuwa ni soko la kuuzia nguo, pale kuna nguo mingi sana ingine imewekelwa kwa meza ingine imening'inia juu, pia naona kuna watu wengi ambao wamekuja kuuza na kununua nguo.

Hapa naona viazi , mahindi karoti, mboga, nyanya, ndizi , gabechi pia naona watu wanaonekana kuwa hapa ni sokoni na watu wamekuja kununua.

Apa naona mikono ya watu wawili tofauti, mmoja ameshikilia mashini mwingine ameshikilia kadi ya benki .Yanaonekana watu hawa wanafanya malipo.

Hapa naona kuna magari mengi ambayo yameegeshwa pia naona kuna kioo kikubwa ambacho unaweza kiona upande mwingine. Yaonekana kuwa hapa ni duka ya kuuza magari.

Hapa inaonekana ni duka la kuuza bidhaa tofauti tofauti . Pia naona kuna friji ambayo iko na maziwa aina tofauti tofauti . Pia naona kuna huduma ya mpesa mahali hapa.

Hapa naona kuna magari matatu yaliyoegeshwa, gari nyeusi, nyekundu na nyeupe. Yanaonekana kuwa ni mapya na pia inaonekana kuwa ni mahali pa kuuzia magari.